Mazingira ya shule ya awali iliyo na majengo ya madarasa pamoja na viwanja vya michezo vilivyo na bembea za rangi tofautitofauti, pamoja na ukoka au nyasi fupi za rangi ya kijani ambazo humkinga mtoto asiumie pindi atakapo anguka.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa shule ya msingi, walioketi katika madawati wakiwa wamevaa sare za rangi nyeupe na bluu. Ubaoni kukiwa na maandishi, ambayo yameandikwa kwa kiingereza.

Vitabu vya hadithi na simulizi za Kiswahili, ambavyo hutumika kwa wanafunzi wa shule ya msingi vikiwa na picha pamoja na simulizi au hadithi zinazosisimua, kuburudisha na kuelimisha.

Mwalimu wa shule ya msingi wa jinsia ya kike akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu ya somo la hisabati kwa wanafunzi walioketi katika madawati wakiwa wamevaa sare za rangi nyeupe.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa marefu lililopakwa rangi nyeupe, pamoja na kibaraza ambacho kina nguzo za chuma, zilizoshikilia paa za jengo hilo.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo refu la madarasa, yakiwa na madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa kioo, nje kukiwa na sehemu maalumu kwa ajili ya kukalia na kufanya majadiliano mbalimbali.

Kitabu ambacho kinatumika kufundishia somo la kemia kwa shule za sekondari, maalumu kinachotumika kwa kidacho cha tatu. Kikiwa na picha ya mwalimu aliyevaa koti refu la rangi nyeupe, akiwa anafanya uchunguzi wa kisayansi kwa kuchanganya kemikali za aina mbalimbali.

Mwalimu wa kike wa shule ya sekondari akiwa ndani ya ofisi yake ameketi kwenye kiti, mezani kukiwa na madaftari ya wanafunzi ambayo anasahihisha kwa kutumia kalamu nyekundu.

Chumba cha darasa cha shule ya sekondari kikiwa na meza zilizo na kompyuta mpakato, viti vya kukalia, ubao wa rangi nyeupe, na madirisha mapana yenye vioo, ambavyo vinaingiza mwanga wa kutosha.

Walimu wa shule ya sekondari wakiwa wamesimama nje ya majengo ya darasa, pembezoni mwa bustani wakiwa wanakagua au kuandaa mitihani, iliyofungwa katika bahasha na kuwekwa juu ya meza.

Mazingira ya shule ya sekondari yaliyo na majengo ya madarasa yaliyotengenezwa kwa matofali ya kuchoma na paa lenye bati la rangi ya kijani, kukiwa na uzio wa fito ndefu pamoja wavu ambapo sare za shule zimeanikwa ili kukauka.

Mwalimu wa kiume wa shule ya sekondari, aliyevaa suti akiwa anatoa elimu ya mfumo wa umeng'enyaji wa chakula, akitumia ubao ulio na vitu mbalimbali vinavyoonyesha mfumo huo.

Mwalimu akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa vyuo walioketi katika viti, wakimzunguka kukiwa na vitu mbalimbali mezani kama vile madaftari, kalamu, chupa za maji na mikoba ya kubebea vitu vidogovidogo.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati wakiwa na madaftari na kalamu wanaandika kile wanachofundishwa.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa kubwa, wakiwa wanamsikiliza kwa makini na kuandika kile wanachofundishwa katika makaratasi au madaftari, wakitumia kalamu.

Mkufunzi akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo, walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa makini, na kuandika kile wanachofundishwa katika madaftari au makaratasi wakitumia kalamu.

Wanafunzi wakike na wakiume wa chuo wakiwa wameketi wengine wakisimama ndani ya darasa wakifanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, kalamu pamoja na daftari.

Wanafunzi wawili wakiume wachuo wakiwa wameketi katika darasa lenye madirisha mapana yaliyo tengenezwa kwa vioo ambalo huingiza mwanga wakutosha ndani. Mezani kukiwa na kompyuta mpakato wanazo tumia kwa ajili ya kujisomea.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa; wakipewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki mfano simu, wakitumia vifaa vya kifungulia, vya kuchomelea pamoja na kupimia umeme.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamejikusanya sehemu moja wakivaa miwani machoni ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya uchomeleaji wakitumia moto wa gesi ulio na mwanga mkali